Nasikia barabara hii ya lami kunayo gari kubwa ambayo imebeba gari zingine ndogo ndogo za rangi ya tofauti, rangi ya nyekundu, nyeusi na nyeupe ambazo zinasafirishwa kutoka pande ingine kuelekea pande kwingine.

Ndani ya nyumba hii ambayo imepakwa rangi nyeupe, kunayo ndani gari ambayo imeandikwa maandishi ya QS80. Ni nyeusi na ni gari kubwa ambayo ikona magurudumu na imekaa kusimama.

Watu katika eneo hii wako katika pilka ya kutafuta pesa. Kunao pia wanafanya biashara ya kuuza matunda walio kwenye duka na kunao wanao fanya kazi ya kuendesha magari. Kunao pia wanaofanya biashara na wanao nunua bidhaa hizi.

Shilingi mia moja ya zamani ya Kenya. Kwenye pesa hilo kulikuwa na mzee Kibaki ambaye ndiye aliyekuwa rais wa Kenya, rais wa nne. Pesa hii ilibadilishwa na saa hii haina manufaa katika nchi ya Kenya.

Asubuhi kukikucha kila mtu ako katika maziara ya kutafuta pesa. Humu kila mtu ako katika ziara ya kutafuta pesa ambapo kila mtu ameenda sokoni, anauza vitu tofauti kama matunda. Kuna maembe, kuna machungwa, kuna ndizi, kuna aina tofauti tofauti ya matunda ambazo zinauzwa ili tupate pesa ya kuikimu maisha yetu ya mbeleni.

Humu sokoni kunayo vitu tofauti ambavyo vinauzwa. Kuna mananasi, mahindi, gunia, kuna avokado , kuna mahindi ambayo imenokolewa . Watu hawako hapa ila kuna biashara ambayo inaendelea.

Mkono huu wa binadamu unaonekana kushikilia pesa hizi ambazo ni shilingi elfu moja ya kenya na ni pesa mpya ambayo ilibadilishwa kutokana na ile ambayo ilikuwa ya zamani. Pesa hizi ni nyingi kwa mkono wa mtu huyu.

Duka hili ambalo linaitwa mount kenya milk deport limefunguliwa mlango zake zote mbili na kunayo mtu mbele yake ambaye amenyolewa na anaonekana kuelekea kwenye upande ambao kuna ugari nyeupe ambalo limesimama.

Kwenye soko hili kuna biashara mingi ambazo zinaendelea. Wanabiashara wanauza vitu tofauti tofauti kama matunda, avocado , mananasi, papai. Inaonekana kuwa wanasubiri macustomer wao waje wanunue vitu vyao.